Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari wameketi katika madawati na viti vya mbao tayari kufanya mtihani wao wa majaribio, huku wakiwa wamevalia sare ya masweta yenye rangi nyekundu pamoja na mashati meupe.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo wa kike kwa wa kiume wenye rika tofauti wameketi darasani kumsikiliza mkufunzi anayetoa somo.